Mwalimu anaonekana akiwafunza watoto, mwalimu huyu yumo katika darasa pia kuna maandishi yaliyo ubaoni nyuma yake pia wanafunzi hao wanaonekana wakimskiliza kwa umakini ambapo kuna madaftari juu ya meza.

Hapa naona watoto wawili wakiwa darasani wamevaa sare za shule za bluu, wakitumia kompyuta mpakato, wameketi kwenye dawati la mbao, wanaonekana wakiwa na furaha huku wakitazama skrini ya kifaa hicho. Ukuta za darasa zina ubao wa rangi nyeusi.

Wanaume wawili wanaoonekana kuwa wakijadili wakiwa wameketi. Mmoja anaonekana akiangalia tarakilishi lake. Mwingine amemuegemezea macho. Pia, katika meza hilo kuna kitabu kinacho, kuna vitabu viwili vinavyoonekana na pia kuna kikombe na simu ya rununu.

Hapa naona mtoto mdogo aliyekaa na kuangalia moja kwa moja kwenye kamera akiwa na tabasamu laini usoni mwake. Mtoto huyo ana nywele zilizofungwa kwa vipande viwili upande wa juu, kila upande ukiwa na vifungo vya rangi ya blue . Amevaa koti la ngozi ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna rangi ya blue yenye madoadoa ambayo inaonekana kama sehemu ya mandhari nyuma ya picha hii. Mtoto huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya kidijitali au kujifunzia mtandaoni.

Hapa naona mtu mmoja ameketi mbele ya kompyuta akiwa anashiriki katika darasa au mkutano wa mtandaoni kupitia programu ya mawasiliano kwa picha na sauti. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha za watu wengi walioko sehemu tofauti wakifuatilia mazungumzo hayo. Kando ya kompyuta kuna vitabu na vifaa vingine vinavyotumika kwa masomo au kazi. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika elimu na mawasiliano.

Hapa naona msichana ameketi mezani akiangalia skrini ya kompyuta mpakato. Ambapo anaongea na mwanaume kupitia mawasiliano ya video. Mwanaume huyo anaonekana akifundisha au kueleza jambo huku akionyesha kitu mkononi. Inawezekana ni somo linalohusiana na chakula au afya. Mezani kuna karatasi, kalamu na vyakula kama matunda na vitunguu.

Hapa naona watoto waliovaa barakoa wakiwa wamekaa mezani wakitumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta mpakato. Wanaonekana kuwa darasani au katika mazingira ya kujifunzia wakiwa makini na vifaa hivyo. Dirishani kuna mwangaza wa asili unaoingia ndani ya chumba. Mbele yao kuna jalada yenye kichwa cha habari kinachosema mkutano wa kimataifa wa elimu mwaka wa elfu mbili ishirini na ishirini kuhusu elimu baada ya janga la COVID-19 .

Hapa naona mtu anayefanya mkutano wa mtandaoni au darasa la masomo kupitia kompyuta na skrini kubwa inayomwezesha kuona washiriki wengi kwa wakati mmoja. Huu ni mfano mzuri wa elimu ya kidijitali ambapo watu huweza kushiriki mafunzo, mikutano au mawasiliano kwa njia ya mtandao bila kuwa na haja ya kukutana ana kwa ana.

Hapa naona kompyuta ya mikononi iliyowekwa juu ya meza yenye baadhi ya vitabu na kikombe. Kwenye skrini ya kompyuta kuna neno iliyoandikwa masomo ya kidijitali. Meza hiyo inaangaziwa vizuri na kuna mimea midogo kwenye chombo cha shaba.

Hapa naona mwanamke ameketi mezani, akitumia kompyuta ya mkono. Katika mazingira ya ndani ya ofisi au chumba cha kazi, kando yake kuna daftari na vifaa vingine vya kazi. Hali ya chumba ni ya kisasa na safi ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza au kufanya kazi kwa njia ya mtandao.

Hapa naona kundi la vijana ambao wameshika vitabu huku wakiangalia simu ya mmoja wao wakionyesha furaha na kushirikiana. Hii inaonyesha jukwaa la kidijitali la kujifunza mtandaoni ambapo wanafunzi au watu wanaweza kutumia teknolojia kama simu na kompyuta kupata elimu na kushirikiana.

Hapa kuna mtu ambaye anatumia kompyuta ndogo huku kuna vielelezo vya kiditijali kama vile kitabu, kofia ya mahathari na alama nyingine za elimu ya mtandaoni hii inawakilishwa vizuri matumizi ya teknolojia kwa ajili ya kujifunza.

Naona mtu akiwa amevaa vifaa vya kuona kwa njia ya mtandao wa kweli, anapozunguka na kuingiliana na mazingira ya kidijitali kwenye michoro na taarifa mbalimbali. Picha hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika maswala ya elimu na kujifunza kwa njia ya mtandao ambapo mtu anaweza kujifunza kwa kutumia maonyesho ya kidijitali na mazingira halisi ya kuiga.

Hapa naona vifaa mbalimbali vinavyohusiana na elimu ya kidijitali. Katikati kuna kompyuta mpakato ikionyesha ramani ya Afrika ikiwa ni ishara ya kujifunza kielektroniki. Pembeni kuna vitabu vilivyofunguliwa, kalamu, saa ya mezani, kichupa cha wino na kofia ya mahafali. Pia kuna kitabu chenye maandishi Swahili lessons kinachotoashiria somo. Picha hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Huyu ni mwanafunzi aliyekua ameketi. Mwanafunzi huyu anaangalia tarakilishi lake. Pia katikati tarakilishi kuna mwalimu anayeonekana akifunza somo la hisabati. Juu ya meza hilo kuna kikombe na mwanafunzi huyo anaonekana akiandika katika kitabu kilicho juu ya meza.

Hapa naona mtu akitumia kompyuta mpakato akiandika. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa, katika kujifunza. Hio ni sehemu ya programu ya kidijitali na elimu mtandaoni.

Tunaona watoto wadogo wakitumia kompyuta wakiwa darasani huku wakisaidiwa na walimu. hii ni ishara ya matumizi ya majukwaa ya kidijitali na ya kujifunzia kwa njia ya kielektroniki. Teknolojia hii huwezesha wanafunzi kupata maarifa kupitia kompyuta, inatneti na programu za kielimu.

Hapa naona mtu anatumia kompyuta mpakato akiwa ameweka mkono wake juu ya kibodi. Kando yake kuna kitabu kilichofunguliwa , simu ya mkononi, daftari wazi na kalamu. Kwenye meza kuna kikombe cha kinywaji . Mazingira yanaonekana ni ya kujifunzia kwa njia ya kidijitali.

Kuna mchoro wa watu wakitumia kompyuta na vifaa vya kidijitali kwa ajili ya kujifunza. Watu wawili hao wamekaa mbele ya skrini kubwa ya kompyuta, wakitumia kompyuta ndogo na kibao. Kuna kofia ya shahada inayoashiria elimu au kumaliza masomo. Huu ni mfumo wa elimu ya kidijitali wa kujifunza mitandaoni.

Kuna vifaa vinavyohusiana na mafunzo ya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni kama vile kompyuta mpakato inayoashiria matumizi ya teknolojia katika elimu. Pia naona kofia ya mahafali inayowakilisha mafanikio ya kitaaluma au elimu ya juu. Kuna vitabu vilivyopangwa vinavyowakilisha maarifa ya kawaida vinavyotumika pamoja na teknolojia ya dijitali.

Naona mtu akifuatilia somo mtandao akitumia kompyuta ndogo. Anachora kwa karatasi huku akiwa mbele ya skrini ya kompyuta ambapo mwalimu anatoa maelekezao kupitia video. Mwalimu kwneye skrini anaonyesha maandiko kwenye ubao akieleza somo kwa mwanafunzi. Huu ni mfano wa jukwaa la masomo mtandaoni ambapo wanafunzi na walimu wanashirikiana kwa njia ya kidijitali.

Hapa ninaona picha ya kuchora inaonyesha kompyuta kibao kubwa. Juu yake kuna kofia ya wahitimu ishara ya elimu. Kushoto kuna mtu ameketi mezani akisoma na kulia kuna mtu mwingine amekaa sakafuni. Pembeni kuna vitabu vya majani ya rangi tofauti.

Hapa naona michoro ya watu wakitumia vifaa vya kidigitali kama kompyuta na tarakilishi. Kuna mtu ameketi juu ya kitabu. Wengine juu ya skrini kubwa na wengine wakitazama au kufanya kazi kwa kutumia interneti. Pia kuna picha ya cheti, balbu na kofia ya mahafali zinazoonyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidigitali.

Kuna mwanafunzi ameketi mezani akihudhuria darasa la mtandaoni, ambapo kwenye kompyuta kuna mwalimu pia anayefundisha na wanafunzi wengine watatu waliojiunga kwenye mkutano huo.

Mwanafunzi anasoma kwenye meza. Anatumia kompyuta mpakato na kuna kitabu juu ya meza hiyo. Pia, kuna wanafunzi wawili ambao wanaonekana wakipita wakiwa wamebeba begi- begi mbili.

Kuna kundi la watu watatu wameketi mezani na wana kompyuta mpakato. Wanaonekana wakiangalia upande wa skrini kuu wakijifunza usimbaji.

Hapa naona chumba cha kulala kilichozungukwa na vitanda vya shule au makazi ya wanafunzi. Vitanda vinavyoonekana ni vya aina ya magodoro ya machuma vikiwa na mizinga ya shuka za rangi ya buluu na nyekundu. Chumba kimejaa mandhari ya msingi na mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha lililoko wazi. Hali ya chumba inaonekana kuwa rahisi ingawa inaonekana kuwa na umri na inaweza kuwa na hitaji la matengenezo zaidi.

Hapa ninaona chumba cha kulala kilicho na kitanda upande wa kushoto. Dirisha lenye pazia katikati na upande wa kulia kuna jiko ndogo la kupikia lenye jokofu na jiko la umeme pia kuna kiti cha plastiki na meza ndogo. Chumba kimefagiliwa vizuri na kinaonekana kuwa ni chumba chenye huduma zote.

Hapa naona chumba cha kulala kilichopangwa kwa vitanda vya ghorofa ambavyo vinaonekana kuwa sehemu ya miundombinu ya elimu. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya bweni katika shule ya utaasisi elimu ambapo wanafunzi wanakaa. Vyumba kama hivi vinatoa nafasi kwa wanafunzi wengi kukaa Kwa pamoja na kusaidia katika mazingira ya kujifunza na hivyo kuonyesha miundombinu muhimu katika taasisi za elimu.

Kuna ukumbi wa darasa mkubwa unaonekna kuwa na viti vya mbao ulivyopangwa kwa mpangilio wa ngazi, viti vimewekwa kwa mtindo wa kuongezeka juu ivyo kurahisisha wanafunzi kuona mbele. Ukumbi huu unatoa muonekano wa mazingira ya kujifunza kwa idadi kubwa ya wanafunzi na ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu.

Kuna watu wawili ambao wanashughulika na vikombe na zawadi mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye meza. Vikombe vingine vinaonyesha mafanikio ya michezo au mashindano ya kitaaluma. Hii inaashiria mazingira mazuri ya elimu ambayo yanahusisha vikombe kama motisha kwa wanafunzi na timu za shule.

Hapa naona chumba cha kulala chenye vifurushi viwili vya kitanda cha daraja mbili. Chumba hiki kina dirisha kubwa upande wa mbele, meza ya kusomea na kiti kando ya dirisha. Ukuta ni nyeupe na pia sakafu ni safi. Hii inaonyesha miundombinu ya shule au chuo ikiwakilisha malazi au makazi ya wanafunzi katika taasisi ya elimu.

Hili ni Maktaba ambapo ,vitabu vimepangwa vizuri ,katika mashelfu yake ambapo mashelfu haya yamepangwa vitabu vizuri na pia mashelfu haya ni marefu mno.

Hili ni maktaba ambapo kuna watu wawili wanaoonekana wakiwa wamevaa barakoa ambapo wanasoma katika meza moja, pia ukiangalia kando yao, kuna mashelfu ya vitabu yaliyopangwa vizuri katika shelfu hizo.

Hili ni nyumba ambapo kuna vitanda vitatu vinavyoonekana. Katika vitanda hivyo kuna matresi inayoonekana katika kila kitanda ambayo ina rangi ya buluu.

Haya ni maabara ya kompyuta ambapo kuna kompyuta mingi zinazoonekana. Tarakililshi hizi zimepangwa katika laini moja, moja. Pia kuna viti zinazoonekana katika maabara hii. Pia kuna bodi iliyonekana mbele ya darasa hili.

Chumba cha malazi chenye magodoro au chuma yaliyopangwa pembeni. Meza na viti katikati na sakafu safi ya rangi ya manjano. Inaonekana kama ni sehemu ya malazi ya wanafunzi au wafanyikazi. Ni sehemu ya kuepuka matatizo ya makazi na kuhakikisha mazingira safi na salama kwa wenye kuitumia.

Naona chumba cha malazii kinachohusiana na miudo mbinu ya elimu, kuna vitanda vya wanafunzi, kimoja cha waty wawili na kingine cha ghorofa, inavyoonyesha kuwa hiki ni sehemu ya bweni, dirisha lina pazia na chumba kina mwangaza wa dari kikionyesha ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu kama shule au chuo.

Hapa naona jengo la biashara lenye vibanda mbalimbali. Ghorofa ya juu ina maandishi ikionyesha kuwa kuna klabu na sehemu ya burudani. Ghorofa ya chini kuna maduka ikiwemo Ile ya Nairobi West butchery . Kuna watu wawili mbele ya jengo mmoja amevaa nguo ya manjano mwengine anasafisha au kubeba kitu. Jengo lina vibanda vilivyo na milango na vioo na sehemu ya kukalia nje ikiashiria biashara ya kuku na huduma nyingine.

Hapa naona jengo kubwa la shule lenye ghorofa mbili na milango na madirisha mengi ya vioo. Mbele ya jengo kuna bustani ndogo, iliyopambwa kwa mpangilio mzuri moja, na njia ya kutembea yenye reli na chuma upande mwingine. Sehemu hii ni sehemu ya miundombinu na huduma za elimu ikionyesha mazingira ya shule yenye utulivu na ustawi kwa wanafunzi.

Naona chumba cha kulala kilicho na vitanda vya ghorofa viwili ambavyo vina mashuka na mito iliyoandaliwa kwa matumizi hii ni ishara ya miundo mbinu ya elimu hasa sehemu ya mabweni katika shule au taasisi ya kielimu miundo mbinu hii ni muhimu kwa wanafunzi wanaosoma mbali na nyumbani kwani kuwapatia mazingira salama ya kulala na kuzika.

Hapa naona ukumbi mkubwa wa ndani unaotumika katika shughuli za kielimu au michezo. Kuna viti vingi vya kukalia vilivyopangwa kuzunguka uwanja wa kati na wanafunzi au watu wachache wanaonekana wakiwa katikati ya ukumbi. Jukwaa liko mbele linaweza kutumika kwa hotuba au maonyesho. Huu ni mfano wa miundombinu ya kisasa ya taasisi za elimu kwa shughuli mbalimbali.

Hapa naona chumba cha kulala kilicho safi na kuandaliwa vizuri. Kuta zimepakwa rangi ya kijani ambayo inaleta hali ya utulivu na mwanga mzuri. Kitanda kiko katikati na blanketi na mto vilivyo safi. Kando na kitanda kuna meza ndogo mbili zilizojazwa vitu pamoja na taa za meza ambazo zinaweza kusaidia wakati wa usiku. Kuna pazia yenye dirisha ambalo linaweza kutumiwa kudhibiti mwangaza unaoingia ndani.

Ninaona chumba chenye vitanda vingi ambavyo vinaweza kuwa ni sehemu ya bweni au malazi ya wanafunzi. Hali ambayo inahusiano moja kwa moja na miundombinu ya elimu.

Hapa naona darasa kubwa lenye idadi kubwa ya wanafunzi, wanafunzi hawa wamekaa kwenye viti vya mbao, wakiwa na mavazi rasmi ya shule. Wengine wana sare za shule za bluu na za rangi ya shaba. Hali ya darasa inaonekana kuwa nzuri na kuna nafasi kubwa ndani. Huku taa za mwangaza zikitoa mwanga wa kutosha.

Hapa naona kitanda kilicho na mito miwili kinacho weza kuwa nai sehemu ya miunfo mbinu ya elimu. Hii ina weza kuwa ni sehemu ya bweni au chumba kulala cha wanafunzi katika taasisi za elimu ambapo wanafunzi wana pokea huduma za malazi, hali ya mazingira yana dhihirisha miundo mbinu ya shule au chuo na umuhimu wa mazingira mazuri kwa jili ya kujifunza na kuburudika.

Tunaona darasa la shule ambalo halina wanafunzi. kwenye darasa kuna meza na rangi vilivyopangwa vizuri, taa za kisasa za kengele na skrini ya televisheni au kompyuta kubwa iliyowekwa ukutani. Hii ina uhusiano wa vifaa vya miundo mbinu ya elimu ambapo mazingira ya kujifunzia ni safi yaliyopangwa vizuri na enye vifaa vya kisasa vinavyosaidia mchakato wa kufundisha na kujifunza.

Naona uwanja wa michezo wa tenisi ulioko ndani ya taasisi ya elimu. Kuna wanafunzi wawili wakicheza tenisi, mmoja akiwa mstari wa mbele akijiandaa kupiga mpira kwa raketi. Uwanja umezungukwa na uzio wa wavu na una sakafu ya blue , inayofaa kwa mchezo huo. Mazingira ya nyuma yanaonyesha ukuta wa mawe na majengo ya shule au chuo. Hii inaonyesha kuwa taasisi hii ya elimu imewekeza katika miundombinu ya michezo ili kuhimiza ushiriki wa wanafunzi katika shughuli za michezo na afya bora ya mwili.

Hapa naona chumba cha kulala chenye kitanda cha chuma kilicho na godoro na blanketi, kiti cha ofisi na dirisha lenye pazia. Chumba ni safi na kina fanicha za msingi unayoonyesha miundombinu ya elimu hasa makaazi ya wanafunzi au walimu katika taasisi ya elimu.

Hapa naona chumba chenye vitanda vya ghorofa vinne vya mbao vyenye magodoro na mashuka meupe. Sakafu ya chumba hiki inaonekana kuwa ya mbao na kuta zake ni za rangi ya kijivu au nyeupe iliyochakaa. Hii ni sehemu ya miundombinu ya bweni au hosteli inayotumika kwa malazi ya wanafunzi katika taasisi ya elimu. Mazingira haya yanaonyesha huduma za malazi ya pamoja kwa wanafunzi, ambazo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu.

Hili ni maktaba la vitabu ambapo vitabu vinavyonekana kuwa vimepangwa katika shelfu pia kuna watu wanne wanao onekana katika maktaba hiyo. Mmoja wao akiwa mwanamke anaonekana akisoma kitabu, mwingine anaonekana kuwa ameketi akiwa ameshika simu ya rununu.

Hapa naona darasa la watoto wadogo lenye meza na viti vya rangi tofauti tofauti. Kwenye kuta kuna picha ya michoro mbalimbali na kona ya darasa kuna rafu zilizo na vifaa vya kujifunzia. Darasa lina mwangaza wa kutosha kutoka kwenye madirisha.

Hili ni basi lililoko barabarani. Kando ya basi hilo kuna miti inayoonekana .Pia, kuna baji ya shule hiyo iliyokuwa imechapishwa kando ya basi hili.

Hili ni kongamano la wanafunzi na walimu. Wanafunzi hawa wametoka katika shule tofauti tofauti ambapo wamevaa sare tofauti tofauti. Kuna wale wamevaa sare ya majani, kuna wale wamevaa sare ya rangi ya kijivu pia.

Hili ni darasa lililojaa madawati mengi. Kila dawati lina nafasi ya mwanafunzi mmoja na yanatumiwa wakati wa vipindi vya masomo. Pia, darasa hili linaonekana kuwa tayari kwa ajili ya shughuli ya kufundisha.

Hawa ni wachezaji wawili wa timu tofauti ambao wanangangania mpira katika mchezo wa kandanda. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa. Mchezaji mwengine amevaa jezi ya rangi ya manjano na kaptula ya buluu.

Hili ni basi la shule la St. Mary ambalo limesimama kando ya barabara na limepakwa rangi ya manjano. Pia, katika basi hilo kuna nembo ya shule hiyo maalum.

Magari matatu ya shule yanaonekana yakiwa yameegezwa, ambapo magari mawili ambayo ni mabasi yanaonekana. Pia kuna gari ndogo, linaloonekana pia. Nyuma yake, kando yake kuna jumba linaloonekana pia.

Naona jengo la taasisi ya mitihai nchini Kenya lililo katika barabara ya dennis pritt ambalo linahusika na mitihani ya kitaifa. Bango limeandikwa jina la jumba la mitihani house. Bango hilo linaonyesha maono na dhamira ya taasisi enyewe na mlango wa kuingia kwenye ofisi hiyo uko wazi.

Wakulima watatu wanaonekana wakiyachuna mimea yao. Pia, nyuma ya wakulima hawa kuna miti inayoonekana. Pia kuna mimea tofauti, tofauti iliyopandwa katika shamba hili na wakulima hawa.

Haya ni maabara ya upishi ambapo kuna wanawake waliozunguka meza ambapo watatu hawa wanaonekana wakimwangalia mmoja. Pia katika meza hio kuna bakuli zilizowekwa na pia kuna makaratasi yanayoonekana juu ya meza hio.

Naona kundi la watu wazima wakiwa katika darasa au kikao cha mafunzo. Wamekaa wakizunguka meza kubwa na mbele kuna watu wachache wamesimama wakionekana kuongoza majadiliano au kutowa mafunzo. Hii ni ishara kuwa ni elimu ya watu wazima au elimu isiyo rasmi ambapo washiriki hujifunza stadi mbalimbali njia mafunzo rasmi ya shule.

Naona ukuta wa kituo cha mafunzo, kinachoashiria kwamba ni kituo cha mafunzo ya watu wazima. Kituo hiki kinatoa huduma mbalimbali kama vile kusoma na kuandika, elimu ya watu wazima na jamii, fursa ya pili ya kupitisha mitihani ya kitaifa, maktaba ya jamii, elimu ya mtandao. Hii inaashiria elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Hili ni darasa la watu wazima, wa elimu isiyo rasmi inayofanyika katika mazingira ya kijamii na wazi. Kuna mat kikundi cha watu wazima ambao wameketi katika mduara, wakimsikiliza mwanaume aliye mbele yao. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ni mwezeshaji au mwalimu, au afisa wa maendeleo ya jamii. Washiriki wanashikilia vitabu au vikaratasi, wakifuatilia mada au mafunzo yanayotolewa. Mazingira ni ya kijijini.

Kuna muonekano wa elimu ya msingi huku watoto wakiwa kwenye basi la shule wamesimama kwa foleni wakiendelea kupata chakula. Hii inaashiria mpango wa chakula shuleni ambao ni sehemu muhimu ya huduma za elimu ya msingi. Upatikanaji wa chakula bora shuleni husaidia watoti kuwa na nguvu na uwezo wa kujifunza shuleni.

Naona mlango ulio na ishara inayosema hakuna kutokea kwa wanafunzi, kwa hivyo hii inaashiria kuwa huu ni mlango ambao haupaswi kutumika na wanafunzi kama njia ya kutoka, labda kwa usalama au utaratibu wa shule. Pia inaweza husika na maeneo ya shule ambapo usalama na utaratibu ni muhimu. Pia unaweka utaratibu wa kuwakinga wanafunzi na kuhakikisha wanatumia njia za kuondoka zilizo salama na zilizoidhinishwa.

Kundi kubwa la watoto wa shule za msingi wakiwa wamevaa sare za shule. Wanaume na wasichana wamesimama pamoja kwenye uwanja wa shule huenda wakishiriki katika shughuli ya mkutano au kuomba sifa. Watoto wengi wanaonekana makini na wengine wakiwa na sura ya furaha au tulivu.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa wameshika mabango. Pia nyuma yao una majumba ya yanayoonekana. Pia kuna tenti ya rangi ya nyeupe inayoonekana. Pia kuna wazee wawili waliovalia masuti wanaonekana.

Naona jengo la shule ambalo lina fanana na majengo ya taasisi ya elimu ya msingi. Jengo lina muundo wa kisasa, lina gorofa mbili na lina mandhari safi yenye bustani nzuri. Kuna barabara ya kuingia na maeneo ya wazi ambayo huenda yakitumika kwa shughuli za shule kama vile kuchezea kukusanyika. Jina la shule limeandikwa juu ya mlango, ingawa lionekani vizuri jambo ambalo ni la kawaida kwa taasisi za elimu.

Hili ni darasa ambapo wanafunzi walioketi katika madawati wanaonekana. Wanafunzi hawa katika madawati yao wameyafungua vitabu wakiyasoma. Pia nyuma yake kuna madirisha yanayoonekana na pia kuna mabango yanayoonekana pia.

Kuna kazi ya mwanafunzi wa shule ya msingi ambapo mwanafunzi amejibu maswali mbalimbali kwenye karatasi ya mtihani au zoezi la masomo. Karatasi ina maswali ya kujaza au kuchora. Majibu yanaonyeshwa kwa maandishi ya mwanafunzi na baadhi ya rangi zilizotumika. Karatasi pia ina alama marejeo ambayo inaonyesha sehemu ama maksi alizozipata ama alama kamili,

Hapa naona watoto wa shule ya msingi, wakiwa kwenye mstari wakisubiri kupewa chakula. Wana sare za shule na vyombo vya chakula mkononi na kuna watu wazima, au wahudumu ambao wanapakulia chakula vilivyo kwenye vyungu vikubwa.

Hili ni kabati la kuchaji kompyuta mpakato na mara nyingi hutumika katika shule za msingi au sekondari zenye vifaa vya tahama. Lina magurudumu kwa hivyo linaweza kusogezwa kwa urahisi. Kuna kompyuta mezani ambazo zinaonekana upande wa kushoto, ishara ya mafunzo ya tahama shuleni.

Tunaona ubao darasani ulioandikwa maandiko ya somo au kikao fulani kinachohusiana na michezo ya kuogelea katika shule au taasisi ya elimu. Ubao mweupe una maandiko kuhusu ratiba ya mazoezi au mashindano ya kuogelea .Maneno kama agenda yanaonekana na pia maandiko kuhusu vifaa vinavohitajika na majukumu.

Hili ni darasa ambapo kuna watoto walioketi katika madawati, wamegawanyishwa katika vitengo tofauti, tofauti. Pia kuna wale waliovaa sare za aina nyingine. Pia kuna mwalimu anayeonekana akiwafunza.

Wanafunzi wanaonekana kuwa wameyashika vitabu tofauti tofauti vya masomo. Pia nyuma yao kuna jumba la, la wanafunzi ambapo ni darasa. Pia wanafunzi hao kuna warefu na wafupi. Pia wanafunzi hao wamevalia sare rasmi za shule.

Basi la shule lililoegeshwa ambapo kuna wanafunzi wanaoonekana wakiingia katika basi hilo. Pia, kuna mwalimu aliyesimama kando ya basi hili. Nyuma yake kuna majumba yanayoonekana yakiwa.

Walimu wanaonekana wakiwa wameketi jini wakiyainua vitabu vya masomo ambao nyuma yao kuna wanafunzi ambao unaonekana wakiyainua madaftari yao pia nyuma yao, kuna dirisha linaloonekan.

Hapa naona mtu aliyesimama kwenye mimbari akizungumza, huenda anahubiri, nyuma yake kuna watu waliovaa rasmi, baadhi wameshika vitabu au karatasi. Pembeni ya mimbari kuna sanduku la carton lililowekwa sakafuni. Pia kuna pazia na bango lenye maandishi ukutani, inaonekana kuna sehemu la jengo ya ibada au ukumbi wa mikutano.

Hapa naona watu wakishiriki michezo ya nje kwenye uwanja wa nyasi. Wamevaa mavazi ya michezo wengi wao wakiwa na shati la ndani nyekundu. Kundi moja linaonekana likicheza mchezo wa kuvutana kwa kamba. Katikati kuna mwanaume aliyevaa shati la ndani la kijivu na suruali nyeusi akiwasaidia au kuwaongoza. Wengine wamesimama pembeni wakitazama au wakijiandaa kushiriki.

Wafanyikazi wawili wanaonekana wakimenya viazi katika bakuli, pia mmoja anaonekana akimenya viazi katika meza iliyo na bakuli pia kuna bakuli inayoonekana. Na pia kuna bidhaa inayotumika kuoshea bakuli iliyoko katika mezani.

Hili ni kongamano ambapo kuna wanafunzi wanaoonekana wamesimama. Pia kuna mwanafunzi mmoja anayeonekana akipewa zawadi na mwalimu. Pia kuna mwalimu mmoja aliyeshika kinasa sauti aliyevaa mavazi mekundu. Pia kuna mwavuli unaoonekana katika sehemu hii.

Wanafunzi saba wanaonekana wakipika, pia kuna gasi ilioko meza juu. Pia kuna bidhaa tofauti tofauti vya upishi, pia wanafunzi hawa wamezunguka meza moja, aliyevalia magwanda ya nyeupe. Pia mwingine anamwona anaonekana akimwangalia mmoja anayepika.

Hapa naona waanfunzi wa sekondari wakiwa kwenye shughuli ya ubishi au mafunzo ya vitendo wamevaa sare za shule na wengine wamevaa aproni wakisimama kando ya meza enye vyombo vya plastiki ama bakuli, chuba ya mafuta na vyakula kama vitukuu, shughuli inaonyesha somo ya elimu ya nyumbani au fundi ambalo ni sehemu ya mtaala ya elimu ya sekondari.

Mwanafunzi anaonekana akipokea barua na mwalimu wake, wote wakiwa wamesimama, mwanafunzi anayeonekana akiwa mfupi na mwali akiwa mrefu. Nyuma yao kuna bango lililochorwa na lililoandikwa na maadishi ya aina tofautitofauti.

Wanafunzi watatu wanaonekana ambapo wawili hao wamevalia barakoa, pia mmoja hajavalia. Wawili hao pia wamevalia shati nyekundu ingawapo mmoja amevalia fulana ya- fulana. Pia nyuma yao kuna wanafunzi wengine ambapo kuna mmoja aliyevalia sare rasmi ya upishi.

Wanafunzi wanaoonekana wakipika ambapo mmoja wao anaonekana akiwa ametabasamu. Pia mwingine, aliyeonyesha ishara fulani kutumia mikono yake. Pia, kuna wengine waliotapakaa ambapo wanaonekana wakiyapika. Wanafunzi hawa, wako katika meza moja na pia kuna mezani zingine, ambapo wanafunzi wanaopikia.

Mwalimu anampa mwanafunzi cheti ambapo wanaonekana wakiwa wamefurahia, pia nyuma yao kuna wanafunzi walioshika vyeti vyao, wengine wao waliovaa kofia ya aina ya buluu.

Hili ni darasa ambapo mwalimu mmoja anaonekana akiwafunza watoto jinsi ya kujenga. Pia kuna vifaa tofautitofauti vya ujenzi ambavyo viko katika meza hilo. Pia nyuma ya watoto hao kuna dirisha linaloonekana. Pia mtoto mmoja amevalia banda la rangi ya nyekudu pia.

Hapa naona mwalimu akimsaidia mvulana mwenye mahitaji maalum darasani. Wote wamekaa mezani wakifanya kazi ya vitendo. Inaonekana ni shughuli ya kujifunza kwa kutumia mkono. Mvulana huyo anaonekana mwenye furaha na makini na vifaa mbalimbali vya shule viko mezani kama vile mkasi, kalamu na karatasi. Mazingira ya darasa yana mwanga mzuri na wanafunzi wengine pia wanaonekana wakifanya kazi zao.

Hapa naona picha ya mtoto mchanga akifundishwa na mwalimu au mlezi kwenye mazingira ya darasa. Mtoto anajishughulisha na shughuli ya kuandika au kuchora huku mtu mzima akimsaidia kwa kumwelekeza. Picha hii inaweza husiana na elimu ya watoto wenye mahitaji maalum kwa sababu inaonyesha msaada wa karibu na wa kibinafsi unaotolewa kwa mtoto. Jambo ambalo ni muhimu katika kusaidia watoto wenye mahitaji maalum kupata elimu bora na kuelewa masomo kwa njia zinazowafaa.

Hapa naona kikundi cha watu wakijadiliana. Mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wanaonekana wako kwenye mazingira ya kujifunza au semina pia hii picha inaeza onyesha ushirikishaji wa watu wenye mahitaji maalum katika elimu hivyo inahusiana na elimu kwa watu wenye mahitaji maalum. Inaonyesha usawa na uhusishaji katika mazingira ya kielimu au kazi ambapo kila mtu anapata nafasi sawa ya kushiriki na kujifunza.

Hapa naona mtu mzima akiwa na watoto wadogo wakiwa wamekaa chini, wakicheza na vibao vya rangi. Mtu huyo anawasomea watoto kitabu na watoto wanacheka na kuzingatia kile kinachosomwa. Kuna mazingira ya darasa ya watoto na nyuma yao kuna uchorajio wa namba na herufi kwenye ukuta. Picha hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa furaha ikihusisha watoto wa umri mdogo. Baadhi yao wanaonekana kuwa na mahitaji maalum.

Hapa kuna mwanafunzi mlemavu ambaye anaonekana akitumia kompyuta kwa matumizi yake. Pia kompyuta hili limewashwa. Mvulana huyu amevaa sweta yenye rangi ya samawati na pia kaptura yenye rangi ya buluu na mstari wa samawati.

Msichana mdogo anayejifunza au kuwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara na mtu mzima aliyekaa naye, hii ni njia muhimu ya mawasiliano kwa watu enye ulemavu wa kuskia au kuongea na linaonyesha mazingira ya ujifunzaji au mawasiliano kwa watu wenye mahitaji maalum.

Naona mtoto mwenye mahitaji maalum ya kielimu hasaa ulemavu wa kuona akisoma maandishi ya braili kwenye kitabu. Huu ni mfumo wa maandishi kwa watu wasioona Kitendo hiki ni sehemu ya elimu jumuishi au elimu ya mahitaji maalum. Mazingira ya darasa yanaonekana nyuma yakionyesha kwamba mtoto huyu anashirirki katika mfumo rasmi wa elimu.

Kuna watoto wa shule wakiwa darasani. Watoto wanaonekana wakiwa na changamoto mbalimbali za mahitaji maalum ya kielimu. Mwalimu anahudhuria darasani na walimu wakiandika au kusoma. Inaonyesha umuhimu wa elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum kuhakikisha wanapata fursa sawa za kujifunza kama watoto wengine.

Mtoto mwenye ulemavu wa mkono, ambaye anatumia mguu wake kushika kadi za masomo, akiwa kwenye mazingira ya nyumbani. Kadi hizi zinaonyesha herufi au nambari, ishara kwamba mtoto anajifunza kusoma au kuhesabu. Huu ni mfano wa elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum, ikionyesha jinsi elimu inaweza kuzingatia tofauti ya kipekee ,wanafunzi Ili kuwasaidia kujifunza kwa njia wanayoweza.

Kuna kijana mwenye mahitaji maalumu akiwa darasani, akiandika kwenye ubao wa rangi ya kijani. Pembeni yake kuna mwalimu ambaye anaonekana kua na furaha mwenye kumsaidia. Kuna maandishi ya hesabu kwenye ubao.

Huyu ni mwanafunzi aliye maktabani. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa akisoma kitabu katika maktaba, ambapo nyuma yake kuna vitabu vya aina tofauti tofauti vilivyo pangwa katika shelfu tofauti tofauti. Shelfu hizi zimepangwa vizuri sana.

Hapa naona msichana mwenye mahitaji maalum akifundishwa jinsi ya kupika na mwanamke mwingine jikoni. Wote wamevaa aproni na wanaonekana kufurahia shughuli hiyo. Mwanamke huyu anamsaidia kwa upole na tabasamu. Jambo linaloonyesha umuhimu wa elimu jumuishi kwa watu wenye mahitaji maalum. Hii ni sehemu ya elimu ya mahitaji maalum ambapo wanafunzi hupawa mafunzo ya maisha ya kila siku ili kuwasaidia kuwa huru na kujiaminia katika jamii.

Hapa naona mtoto mwenye mahitaji maalum akisomewa na mwalimu wake au mlezi wake akiwa ameketi kwenye sofa, mtoto anashikilia kitabu chenye herufi za alafabeti huku akionekana kufurahia na kujifunza. Picha inaonyesha muktadha wa elimu kwa watoto wenye mahitaji maaluma ikionyesha msaada na usaidizi kwa watoto hawa ili waweze kujifunza kwa njia zinazowafaa.

Kuna mtoto anayejifunza kwa kutumia maandishi ya nukta nundu ambayo ni sehemu ya elimu kwa wanafuzi walio na mahitaji maalum. Mtoto anatumia vidole kusoma maandishi ya nukta nundu kwenye karatasi anaonekana kuwa darasani au katika mazingira ya kujifunzia. Kitabu chake hakina maandishi ya kawaida mbali kina maandishi ya nundu yaliyoinuliwa.

Hapa kuna mama na mtoto wanaonekana. Mama amelala chali ambapo anamuelezea mtoto. Mtoto anaonekana akiwa ameshika kalamu na karatasi chini yake. Mtoto huyu ametia maanani na kumuangalia mama ambapo mama anaonekana akiongea. Pia mama ameva shati ya buluu na mtoto ameva shati ya buluu.

Hili ni ofisi ambapo kuna wafanyikazi watatu wanaonekana .Wafanyikazi wawili walioketi, wanaonekana wakitumia tarakilishi, ilhali mfanyikazi mmoja anaonekana akitazama mfanyikazi mwingine akitumia tarakilishi.

Hapa naona mtu mmoja amekalia benchi la nje akiwa na miwani ya jua na amevaa vazi la kujivunia. Anashika vitabu viwili kwenye mkono wake wa kushoto huku mkono wake wa kulia ukiwa juu akiongea kwenye kifaa cha kurekodia kilichoshikiliwa karibu na mdomo wake. Mandhari yake ya nyuma ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa maeneo ya burudani mbali kidogo.

Naona watoto wakiwa darasani wakishiriki katika shuguli za kucheza na kujifunza kwa kutumia vipande vya plastiki vya rangi tofauti. Mtoto mmoja ambaye amekaribia kamera anaonekana kuwa mwenye furaha akitabasamu. Mazingira haya yanaashiria mpangilio wa elimu maalum ambapo watoto hupewa fursa ya kujifunza kupitia michezo, hali inayowasaidia kukuza ujuzi wao wa kiakili, kimwili na kijamii.

Naona kundi la watu wazima wakiwa jikoni wakiandaa chakula pamoja kwa furaha ,watu hao wanajumuisha watu wazee na inaonekana pia kuna mtu aliye na mahitaji maalum anayeshiriki katika shughuli ya kupika, inaonyesha elimu ya kwa watu wenye mahitaji maalumu hasa kwa watu wazima au wazee ambapo anajifunza kushiriki katika shughuli za kila siku kama upishi.

Hapa naona mtoto mwenye maitaji maalum akiwa ameketi darasani akishika kitabu na kutabasamu. Pembeni yake kuna watoto wengine walioketi juu moto ya rangi tofauti wakitazama kwa furaha. Mwalimu wao yuko nyuma akifuatilia shughuli hiyo .Darasa lina mwangaza mzuri na lina mandhari yenye furaha na ushirikiano.

Hapa naona mwalimu mwanamke akiwa anafundisha mtoto mdogo katika darasa la shule. Wote wawili wanasimama mbele ya ubao wa darasa lililoandikwa maneno na herufi kwa rangi mbalimbali za krayoni . Mwalimu anaonyesha na kidole chake na mtoto pia anaonyesha sehemu ya ubao kwa kidole chake. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunza yaliyo rafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum ya elimu.

Kuna darasa lenye wanafunzi waliovaa barakoa wakimsikiliza mwalimu mwanafunzi mmoja yuko kwenye kiti na anaonekana kuinua mkono ishara ya kushiriki au kuuliza swali mwalimu na wanafunzi wamevaa barakoa jambo linaloashiria mandhari ya elimu wakati wa janga fulani la ugonjwa.

Hapa naona mwanamke akiwa anafanya shughuli ya kufundisha mtoto mdogo, wote wawili wamekaa mezani na wanatumia vifaa chezea vya rangi mbali. Mwanamke huu anashika kipande cha duara uku akiongea na mtoto, kana kwamba anamfundisha au kumuelekeza jambo. Mazingira ni safi na tulivu yanavaa kuwa kwa kujifunzia.

Huyu ni mwalimu anayeonekana akimfunza mtoto mlemavu akiwa ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu. Pia kwa ukuta kuna alfabeti zilizochapishwa hapo na kwa ubao kuna maandishi yaliyoandikwa pia.

Mwalimu anayeshika kitabu anafundisha wanafunzi watano ambao wanasikiliza kwa umakini na wote wameelekeza nyuso zao upande ambapo mwalimu ameshika hicho kitabu.

Huyu ni mvulana mdogo mwenye nywele zilizosokotwa, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anavaa fulana ya rangi ya kijani yenye michoro kifuani na suruali ya buluu.

Kuna mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi huyo Yuko kwenye maktaba akisoma kitabu. Pia kwenye rafu kuna vitabu kadhaa vilivyopangwa vizuri kwa aina tofauti.

Kuna mwanafunzi ameketi akiwa amevaa headphones na anaonekana akichora kwenye karatasi katika meza. Pia, nyuma yake, kuna kundi la wanafunzi watatu wameketi mezani.

Mwanariadha wa kike anaonekana kua akishika bana lililokua mkononi mwake pia nyuma yake kuna maji yanayotiririka pia nyuma yake kuna kamba lililoshikwa na poli moja pia kando yake kuna mti uliopandwa unaonekana.

Kuna kundi la waalimu wakishiriki maandamano au mkutano wa kuonyesha madai yao. Walimu hao wamevaa mavazi ya rangi ya njano na wana mabango yenye maandishi yanayohusu madai yao. Mabango yana ujumbe unayoeleza madai kama kudhibitiwa kwa elimu wa shule ya msingi, utekelezaji kamili wa makubaliano ya malipo na mahitaji mengine kama bima ya afya na malipo ya haraka.

Kuna vijana wawili wakifanya kazi za kiufundi katika darasa la mafunzo. Wanaonekana wakijifunza kutengeneza vifaa vya umeme au vya teknolojia kama vile kompyuta au vifaa vya elektroniki. Vyumba vya mafunzo vimepangwa kwa zana na vifaa vya kufundishia.

Mwalimu aliyevaa barakoa anaonekana kuwa akisimama pia kuna wanafunzi waliovalia overroli ambapo kuna tarakilishi zinazoonekana pia juu yake kuna makabati yanayoonekana pia.

Kuna wanafunzi wawili, wakiwa wamevaa sare za mafunzo, wakijifunza au wakifanya mazoezi ya vitendo. Wanafunzi hawa wapo katika chumba cha maabara au semina ambapo kuna vifaa mbalimbali vya mafunzo vilivyopangwa kwenye meza. Wanafunzi hawa wanajifunza kuhusiana na masuala ya ufundi, labda somo la elektroniki, mawasiliano au uhandisi. Hii inaonyesha somo la mafunzo ya ufundi au kitaaluma katika taasisi ya elimu ya juu au chuo cha ufundi.

Hapa naona kijana aliyevaa koti la maabara, akiwa anashughulika na vifaa vya eletroniki mezani, kama vile, nyaya, vifaa vya kuchomelea, na vipuli, vikieletroniki. Anaonekana kua katika mazingira ya karakana au maabara ya mafunzo.

Hapa naona ndama wa ng’ombe, aliyefungwa ndani ya banda. Inaonekana kuwa hii ni sehemu ya shughuli za ufugaji, huenda ipo katika kituo cha mafunzo au taasisi ya kilimo au ya mifugo.

Naona maonyesho ya mafunzo ya kitaaluma, au ya chuo, kitu ambacho kinawahusisha watu wanaopokea mafunzo au maelezo kuhusu utengenezaji wa vifaa au teknolojia fulani. Watu kwenye video wakiwa wamevaa mabasi ya kinga na mavazi ya mwapo wa kazi, wanaendesha na kuonyesha mashine pamoja na utengenezaji wa vifaa vya viwandani. Wengine ni wageni au wanafunzi wa chuo ambao wanatabasamu na kusikiliza maelezo huku wakioneshwa mafunzo au maonesho ya kitaaluma.